Hii ni soko kubwa, soko hili kutokana na ukubwa wake ,wingi wa bidhaa na wingi wa watu unaonyesha kuwa unategemewa na watu wengi kwa minajili ya biashara, lakini katika soko hili kuna changamoto la mikondo ya maji, kwa maana kuna mafuriko au maji taka yaliyotanda kotekote.

Hili ni soko la kiuaza matunda kulingana na wingi wa matunda na mpangilio wa matunda haya unadhiirisha wazi kuwa katika soko hili wanachokiuza au kuzingatia katika mauzo yao ni mauzo ya matunda.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali. Katika duka hili unaweza kupata bidhaa kama vile soda, chumvi, unga na mengine mengi. Kulingana na mpangilio wa vitu vilivyowekwa huenda ikawa duka hili ni duka la jumla. Vilevile katika duka hili unaweza kupata huduma za kifedha kama vile M-pesa.

Hii ni eneo la kibiashara, eneo hili ni duka ambapo unaweza kununua bidhaa kama vile soda na bidhaa nyingine ya kawaida, vilevile katika eneo hili unaweza kupata huduma za kifedha kupitia huduma ya M-Pesa.

Hii ni soko ya samaki. Kulingana na muundo wa kaunta au mahali pa kuonyeshea samaki hizi, inaonyesha kuwa eneo hili ni la kuuza bidhaa ya samaki peke yake.

Hii ni soko ya kuuza manguo. Katika soko hii, unaweza kupata aina tofauti tofauti ya nguo ikiwemo nguo za wanawake ama za wanaume. Kwa mara nyingi nguo hizi huwa ni nguo ambazo zimeshatumika katika nchi zingine na zikaletwa almaarufu zinaitwa mitumba.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja. Noti hii ni ya matumizi katika nchi ya Kenya. Noti hii ni baadhi ya noti ambazo ziliwezwa kuidhinishwa kama noti mpya ambazo zinaweza kutumika kihalali baada ya noti za kitambo kuondolewa.

Haya ni magurudumu manne ya magari, kutokana na upovu au sabuni na maji yanayotiririka katika magurudumu haya yanadhihirisha wazi kuwa haya magurudumu yako katika kituo cha kuosha magari.

Hii ni soko la matunda. Soko hili limezingatia hasa uuzaji wa matunda kwa kuwa vingi vya vilivyowekwa ni aina tofauti tofauti ya matunda. Matunda yanayopatikana katika soko hii ni matunda yaliyo na afya nzuri.

Haya ni magari ya kifahari. Magari haya huwa yanauzwa kwa bei ghali sana. Magari haya ni aina ya Mercedes Benz ikiwa katika darasa la G-wagon.

Hili ni soko la matunda. Soko hili kutokana na mpangilio au wingi wa matunda, unadhihirisha wazi kwamba wanazingatia uuzaji kwa matunda pekee. Baadhi ya matunda waliyo nazo ni kama vile ndizi, maembe, tikiti maji, na vitunguu.

Hili ni jengo la kuuza magari. Gari ambalo linaonekana waziwazi ni gari la kifahari aina ya Mercedes Benz na nyuma ya Mercedes kuna gari aina ya Jeep, hii ni kuonyesha kuwa jengo hili linatumika katika uuzaji wa magari ya kifahari.

Hii ni eneo ya kuuza matunda. Kulingana na jinsi ambavyo rangi za matunda zimesheheni, na za kupendeza, inaashiria kuwa soko hili linauza aina kadhaa kwa kadhaa za matunda.

Hizi ni noti za shillingi elfu moja moja za Kenya, noti hizi hazitumiki kwa sasa kwa sababu ziliweza kutupiliwa mbali pale ambapo noti mpya zilivyoanza kufanya kazi katika Jamhuri ya Kenya.

Hii ni duka la viatu kulingana na mpangilio na wingi wa viatu hivi. Kunadhihirisha wazi kwamba biashara inayofanyika katika sehemu hii ni ya uuzaji wa viatu. Viatu hivi ni aina ya viatu ambavyo vimeshatumika hapo awali.

Hii ni aina spesheli ya lori inayotumika kwa ajili ya usafirishaji wa magari mengine. Kulingana na mpangilo ya magari iliyo nyuma ya lori hii refu, inaonyesha kwamba magari haya matatu yako njiani kusafirishwa kutoka eneo moja hadi eneo ingine kutumia lori ambalo ni spesheli kwa ajili ya kazi hii hii ya usafirishaji wa magari mengine.

Hii ni poster kibango au uuzaji wa bima. Kampuni inayouza bima hii ni kampuni Madison. kulingana na poster hii inaonyesha wazi kuwa baadhi ya bidhaa au huduma wanazotoa ni bima ya afya. Vile vile kupata huduma zao wameonyesha kuwa unaeza kufinya au kubonyeza *828#

Hili ni soko la kawaida. Katika soko hili unaweza kupata bidhaa za kawaida kama vile mtunda, viazi, samaki, mboga na kadhalika. Wauzaji wanakaa kuchoshwa sana na wanakaa kuzembea kwa sababu ya jua kali la utosi linalowashambulia katikati ya siku.

Hili ni gari aina ya Toyota land cruiser. Gari hili ni mojawapo ya magari mashuhuri au makubwa, ambayo yanatumika na mabwenyenye na wanabiashara wakubwa. Magari haya yanatumika na waheshimiwa kama vile magavana, maseneta na vilevile wawakilishaji wa mawadi.

Hili ni gari aina ya Toyota Hilux double cabin , gari hili ni nzuri kwa kutumika katika usafirisha wa watu na bidhaa, wanabiashara wanaweza kutumia gari hili kusafirisha bidhaa au wakulima kusafirisha mazao yao.

Hili ni simu ya kisasa. Simu hii ya kutuma pesa imefunguliwa na tunaona katika sehemu tumizi iliyo kwenye skrini ni sehemu ya M-pesa. Sehemu hii inakupa taarifa ya matumizi yako ikiwa ulilipa, ulilipwa, kama ulituma au ulipokea hela.

Haya ni aina tofauti ya magari ikiwemo aina ya nissan na toyota. Magari haya yameweza kuegeshwa katika sehemu maalumu na yanavyoonekana magari haya yako hapa kwa ajili ya wanaotaka kukodi magari.

Hii ni noti ya takriban shilingi elfu moja pesa za Kenya. Noti hii ni kati ya noti mpya ambazo ziliweza kuletwa baada ya noti za kitambo kuweza kutolewa na hizi kuchukua sehemu ya hizo zilizotolewa.

Hii ni duka ya kuuza viatu spesheli. Viatu hivi vinajulikana kama sketibodi au viatu vya kuteleza. Kulingana na wingi na mpangilio wa viatu hivi, inabashiri wazi kwamba au kubaini kwamba viatu hivi vimepangwa kwenye duka kwa ajili ya manunuzi na wanaohitaji huduma za viatu hivi.

Hizi ni hela za Kenya, ijapokuwa hela hizi hazitumiki kwa sasa. Hela hizi ziliacha kutumika wakati ambapo hela mpya ziliweza kuchukua sehemu zao. Kwa hivyo ukitaka kupata huduma kwa kutumia hela hizi huwezi kupata huduma, kwa sababu hela hizi hazifanyi kazi kwa sasa.

Hii ni stika ya bima. Stika hii ni ya Anziano Insurance Agency ambapo wameweza kubaini wazi kwamba kwa mwaka mmoja watakulipisha shilingi takriban elfu nne. Na ikiwa ni miezi sita ni shilingi elfu mbili na mia tano. Vilevile kampuni hii imeweza kubaini wazi kuwa huduma zao ni za kuliwa na bodaboda, na pia wale ambao pikipiki zao ni za kibinafsi.

Hili ni posta au tangazo la kampuni ya bima. Tangazo hili linaashiria mwanaume ambaye ameshika simu yake akitumasa na kupitia, na kupekua baadhi ya huduma ambazo watoa bima hawa wanatoa.

Hili ni soko la kawaida. Soko hili linauzaa bidhaa kama vile viazi, nyanya vitunguu, pilipili hoho, mboga na mengine mengi. Soko hii inakaa kubanwa kwa jinsi ilivyo na msongamano wa bidhaa mingi na nafasi ikiwa ni finyo.

Duka hili ni duka la reja reja. Ukiweza kutazama mpangilio wa duka hili, kwenye mlango kuna kreti za soda na kuna maji za plastiki. Vile vile ndani ya duka hii, kuna bidhaa ambavyo ni vya bei nafuu kabisa kama vile switi, keki na soda za aina mbali mbali.

Hii ni simu ya kutomasaa na ni simu ya kisasa. Kwenye skirini panaonekana mtumizi akiwa katika menu ya kulipa na mpesa. Mbele yake kuna kibango cha tangazo linaloashiria kuwa mtu anaezapata huduma na kulipia akitumia mpesa na simu yake ya mkononi.

Hili ni duka la kawaida. Duka hili linauza vitu rejareja. Vilevile duka hii inatoa huduma za safaricom na za airtel. Kwenye duka hii unaweza kupata huduma za M-Pesa na vilevile unaweza kupata vocher ya airtel.

Zilizo mkononi ni pesa za Kenya. Pesa hizi ni shilingi mia moja, shilingi mia tano na shilingi elfu moja. Kwa jumla hizi ni shilingi elfu moja na mia sita. Hizi ndizo pesa zilizo halali Kenya, kufanyia biashara kwa maana hizi ndizo zilizochukua sehemu ya pesa zilizokuwa zikitumika hapo awali.

Haya ni magari ya aina ya mercedes benz. Magari haya yamepangwa kwa njia ya maonyesho. Kituo hiki ni kituo kinachofanya kazi ya kuuza magari ya aina ya mercedes benz peke yake.

Hili ni eneo la biashara na ni eneo la maduka ya kawaida au ya reja reja. Sehemu moja kuna wafanyibiashara ambao wanauza vibanzi na sehemu nyingine wanauza vitu vya kawaida kama vile soda na vilevile wanatoa huduma za kifedha za M-Pesa.

Hiki ni kituo cha kuuzia magari yaliyotumika, kulingana na ukubwa na upana na wingi wa magari, yaliyoegeshwa kwa wakati mmoja, umeadhirisha wazi kwamba hii ni car yedi .

Hili ni soko la malimali. Soko hili linauza vitu vya rejereja. Katika soko hii unaweza kupata bidhaa kama vile mabegi , kofia, manguo na vitu vingine vya bei nafuu.

Hili ni duka ndogo na ni duka la kawaida. Katika duka hili unaweza kupata bidhaa kama vile vyakula na vinywaji. Vile vile katika duka hili, wana huduma za kifedha kama za M-Pesa.

Hii ni soko. Upande mmoja kuna mama ambaye ni mnunuzi na upande mwingine kuna mwanaume ambaye ni muuzaji. Kulingana na mpangilio na mboga vilivyotandazwa kote kote inabashiria kuwa soko hili ni soko la mboga na matunda kwa kutokana na wingi wa mboga ulivyotandazwa.

Hii ni tangazo au kibango kinachotoa maelezo kuhusu bima ya afya. Kampuni hii ya bima ya afya imeweza pia kutoa maelezo ya jinsi ambavyo wateja wao wanaweza kuwapata kutokana na kuwapigia simu kwa nambari zao, kuwatumia ujumbe katika WhatsApp au kuwatumia ujumbe katika barua pepe.

Hili ni gari dogo aina ya suzuki. Magari haya kwa kawaida yanatumika kwa safari za masafa mafupi ama katika kutoa huduma za teksi. Kulingana na usajili wa gari hili, gari hili linapatikana katika nchi ya Kenya.

Haya ni magari yaliyo pakiwa katika sehemu ya kuegeza magari. Magari haya yako mpangilio yalivyo ekelewa katika sehemu hii. Huenda ikiwa ni magari ya kukodi au ya kuuzwa au ni magari ya watu binafsi yaliyo pakiwa katika sehemu za kupakia magari.

Hii ni soko la matunda. Kulingana na matunda haya yalivyopangwa, yanabaini wazi kuwa matunda haya yapo sokoni kwa minajili ya kuuzwa. Kuna aina tofauti ya matunda ikiwemo tikitimaji, ikiwemo maembe, hali kadhalika machungwa.

Hili ni gari aina la niseni. Gari hili ni gari la huduma. Linawasafirisha maejenti kutoka sehemu moja hadi nyingine ili kuweza kupata wateja wa kuweza kutumia huduma zao za kuwapa mikopo ya kulipa baadaye. Hali kadhalika mikopo hizi wanaeza kuzipata kwa kutuma neno loan kwa mbili tatu sufuri nane tatu.

Hii ni soko ya magari iliyotumika kulingana na mpangilio mkubwa na vile vile tofauti wa rangi unadhihirisha wazi kwamba, magari haya ni magari yaliyowekwa kwenye yedi ya magari yaliyotumika.

Hii ni noti ya takriban shilingi elfu moja pesa za Kenya, noti hii imeshikiliwa kwa mkono na noti hii ndiyo iliyo halali kutumika katika biashara, baada ya noti hii kuja na kuchukua sehemu ya noti zile nzee zilizokuwa zinatumika hapo awali.

Hili ni duka la vitambaa aina ya kitenge. Kulingana na mwonekano na mpangilio wa vitambaa hivi, duka hili linatoa huduma za uuzaji wa vitambaa aina za kitenge pekee. Vilevile Kuna ushikaji doria unao endelea katika duka hili kupitia mtandao wa CCTV.

Hiki ni kibanda cha kawaida. Kibanda hiki kinauza bidhaa za kawaida kama vile mkate, ndizi na mboga. Vile vile kibanda hiki kina kibango kwa macho kinaashiria kwamba wanatoa huduma za M-Pesa.

Hili ni gari spesheli, gari hili kulingana na ukubwa wake na jinsi muundo wake ulivyo unaonyesha wazi kuwa gari hili linatumika katika usafirishaji wa magari mengine.

Hizi ni baadhi ya vitu ambavyo vilikua zikitumika hapo awali. Kuna simu ya kubonyeza batoni na vilevile kuna elfu mbili za Kenya ambazo zilikua zinatumika hapo awali. Simu hii ndogo kwa sasa haitumiki kwa sababu simu za kutomasa zilichukua sehemu yake na vilevule noti hizi hazitumiki kwa sababu zingine zilichukua...

Hizi ni fulusi za Kenya. Hizi ni noti za elfu moja ikiwa moja moja. Noti hizi ni baadhi ya noti mpya zilizoletwa ili kuweza kubadilishwa na noti zilizokuwepo hapo awali.

Huu ni mwonekano wa maduka au sehemu ya kufanya biashara. Katika sehemu hii unaweza kupata huduma za M-Pesa na vilevile unaweza kununua bidhaa za kawaida kama vile matunda, mboga, unga na vilevile unaweza kupata huduma za usafirishaji kutumia vyombo vya kusafirishia kama vile tuktuk au matatu.

Hii ni noti ya shilingi takriban elfu moja za Kenya. Noti hii haitumiki kwa sasa kwa minajili ya kufanya biashara kwa sababu noti zingine mpya ziliweza kuletwa na zikaweza kuchukua sehemu yake.

Hizi ni aina tofauti tofauti ya mimea ambayo imeshavunwa kutoka shambani. Ikiwemo matunda na mboga ya aina tofauti tofauti. Bidhaa hivi inaweza kuwa zinaelekea kuuzwa ama zimenunuliwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Hili ni tangazo kwa wanabodaboda. Tangazo hili linanuwia kuwaeleza wanabodaboda kuwa kampuni hii inaweza kuwapa bima kwa ajili ya bodaboda zao. Na huduma zao wanaweza kuzipata kutoka kiwango cha shilingi elfu tatu au shilingi elfu sita kutegemea ni aina ipi ya bima ambayo mwanabodaboda atakuwa ameichukua.

Hili ni soko la reja reja au soko la kawaida. Soko hili linapatikana mkabala au mtaa wa mabanda. Katika soko hii unaweza kupata bidhaa za kawaida kama vile nyanya, vitunguu, mboga, viatu, nguo na mengine mengi.

Hii ni familia ya mume, mke na mtoto mchanga. Familia hii inaonekana kuwa na furaha teletele kwa sababu ya huduma ambazo wanapokea kutoka katika bima hii ya afya ya CIC.

Hii ni simu ya mkono au rununu. Aliye shika simu hii anavinjari katika programu ya safaricom ikiwa ni programu ya mpesa. Ina maana anatizama ua anatafta huduma fulani fulani za mpesa kutumia simu yake ya mkononi.

Hiki ni kibao cha matangazo cha kampuni ya bima ya LetsGo. Kibao hiki kinaonyesha kuwa kampuni hii inatoa huduma za bima ya mali, bima ya ajali binafsi na vilevile bima ya vitu vya thamani.

Hii ni posta au bango inayouza huduma za bima ya kiafya. Kulingana na wanavyoonekana kiuso baba, mama na mtoto wao wanafurahia huduma ambazo wanapata kutoka katika kampuni hii ya kuuza bima ya kiafya.

Haya ni magari matatu ya aina moja kulingana na muundo wao ila rangi zao zimetofautiana. Magari haya huenda yakawa katika sehemu za kuegeshea magari za kukodi au ni sehemu za kuuza na kununua magari mapya.

Eneo hili ni la kibiashara. Kuna duka la kawaida lililofungwa na kuna duka lingine spesheli la maziwa lililofunguliwa. Nje ya duka hili kumesimama mhudumu anayeongojea wateja wake wa maziwa ili aweze kuwahudumia.

Haya ni magari tofauti tofauti, kuna magari makubwa, magari ya kadri, na vilevile magari madogo. Kulingana na mipangilio ya magari hizi na ukubwa wa sehemu ambayo gari hizi umechukua, unaonyesha dhahiri kwamba sehemu hii ni ya kuuza magari. Huenda magari yakawa mapya ama yaliyotumika.

Hii ni duka iliyo kando kando ya barabara. Duka hili linauza viatu ambavyo vishatumika na kulingana na ukubwa na wingi wa viatu pamoja na mpangilio wa viatu hivi unadhirisha wazi kwamba vimepangwa hususan kwa minajili ya kuwaita wanunuzi au kuuzia wanaohitaji viatu hivi.